Duka hili linauza dawa ya kutibu magonjwa kama vile; pumu, homa, donda, saratani, kaswende, kidonda, kifafa, kikohozi, kipindupindu, kisonono, kisukari, kutapika.

Umati wa watu umeketi chini, mwanamke mwenye tabasamu ameketi kitako ambapo mtaalamu wa masikio anaonekana kumshughulikia.

Mgonjwa yuko kwenye hospitali, amelala katika kitanda cha wagonjwa. Daktari wa meno wawili wanamwangalia ili waweze kumtibu meno.